Mandhari ya biashara ya kioski matunda yametandazwa kuonyesha kwa namna nzuri, kuna maembe, machungwa na matikiti maji pia matunda haya yanaonekana kuuzwa kwa bei tofauti tofauti na yanauzwa kwa wingi.